Ndani ya zahanati ukiwa mikono miwili inaonekana mkono moja ukiwa umevalia nguo ya rangi nyeupe na saa na mkono mwingine ukiwa umening'inizwa katika vichuma upande wa chini ukiwa umewekwa katika mashine, nazo nyaya zinaonekana kupita.

Katika maegezo ya magari, magari yaonekana kuelea katika mafuriko ya maji, upande wa mbele pakiwa na gari la rangi ya kijani, pande mwingine magari yaliyopakiwa pia kuingia katika maji. Nyuma tukiona ghorofa moja iliyosimama, nazo vitengo vitatu.

Upande wa mbele pakiwa na mwanamke mmoja aliyeshuka huku mdomoni amevalia barakoa ya rangi ya samawati wakiwa wamevalia sare yake ya shati fupi ya rangi ya bluu mkononi akiwa na shindano anaingiza ndani ya kichupa kidogo alichokishika katika kwenye shada la gumba akiangalia kwa umakini.

Ndani ya zahanati, pakiwa na mwanamke mmoja aliyevalia sare ya rangi ya zambarau, akiwa na stetoskopu kwenye shingo lake amevalia miwani, huku amwangalia mtoto aliyewekwa ndani ya mashine na kumhudumia.

Juu ya meza palipo na kasha moja iliyo pande, rangi manjano na pande, rangi nyeupe. Upande ya juu ikiwa ya rangi ya kijani afifu ilichanganyana na nyeupe nayo kwenye meza pakiwa ni tembe ziliyo anguka. Upande wa kasha ilipoandikwa Rispadel tablets 4mg .

Katika mandhari angavu ya nyumba. Inaonekana vichupa vya aina tofauti. Moja ikiwa na vibandiko vya rangi ya samawati na waridi, vingine kibandiko cha rangi ya kijani na manjano, kisha vifuniko vya juu vikiwa ni vya kijani na vyeupe.

Katika mandahri ya nyuma hafifu ilyo na rangi ya hudhurungi hafifu, mkono waonekana ulio valia glavu ya rangi ya samawati hafifu huku katika kidole cha gumba na kidole cha kati imeshikilia kichupa kidogo kilichoandikwa maneno mmr vaccine na sindano kuchomwa kwenye chupa.

Katika mandhari angavu ya nyumba isiyoonekana. Upande tunaona mkono ulioisimamishwa hewani ukiwa umeshikilia vichupa viwili kati ya kidole gumba na kidole cha shahada na sindano kutokea chini kufinya ndani ya kichupa.

Wanaonekana wanawake wawili waliovalia barakoa, mmoja kama daktari aliyevalia shati nyeupe fupi akiwa na sindano katika mkono wake wa kulia na Pambo mkono wa kushoto huku akimchoma mtoto sindano katika mabega aloyeshikiliwa na mama mmoja aliyevalia barakoa.

Ndani ya msitu ulio mkubwa, moto wa miale wawaka nao moshi mkubwa kuelekea upande wa juu. Upande wa mbele ukiwa ni kichaka kilichotulia, upande wa nyuma ukiwa ni mwangaza mkali wa moto, nayo upande wa anga ikiwa ni moshi likiwa ni anga jeupe.

Ndani ya zahanati, mwanamke mmoja aliyejifunika na vitambaa vya rangi ya madoa ya kijani na nyeupe, akiwa ameshika kitoto kidogo mkononi mwake, upande wa nyuma ukiwa umeekwa mashine, nao upande wa mbele pakiwa na kabati ndogo.

Ndani ya chumba kimoja kikubwa kisichokuwa na paa ya chini, upande wa mbali tunapoona ukuta mrefu, naye ndani pakiwa na meza za samani na viti vya plastiki. Kisha watu waliovalia barakoa ya samawati waonekana kusimama karibu na kwenye meza, umbali wa mita moja karibu kuhudumiwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya kijani kuonekana kuweka mkono kwenye kidude kilichopigiwa kwenye ukuta kinacho mimina sabuni kisha amesimama Kwenye sinki mbili moja upande wa kulia na wa kushoto. Nyuma yake pakiwa panaonekana pengo kubwa.

Ndani ya zahanati, kunaonekana mtu mmoja aliyelala kifudifudi, naye mwingine aliyeingiza mkono ndani ya mdomo wake, huku amevalia glavu nyeupe na kifaa katika mkono wake wa kushoto. Na mdomoni akiwa na barakoa na mashine kutoka kwenye macho, huku akiangaza katika mdomo wa mgonjwa.

Ndani ya hospitali katika chumba cha operesheni paonekana madaktari wawili, waliovalia sare zao za rangi ya kijani huku barakoa zimefunika mapua na midomo yao, na miwani, kisha moja akiwa na shindano kwenye mkono kaunyosha kama kushona nyama.

Mikono miwili, inayoshika povu mkononi ya rangi ya jeupe, nazo vidole vimekunjwa katika rangi hali ya mviringo. Mandhari ya nyuma yakiwa ni mandhari ya giza kuu, nayo mandhari ya mbele yakiwa ni povu.

Bango moja lililoandikwa maneno "Ahasaka medicine group" yenye rangi ya hudhurungi ikiwa imechorwa kichupa katika upande wa kushoto na upande wa kulia ikiwa ni maandishi yaliyoandikwa katika rangi ya sambarau.

Ndani ya chumba paonekana watu wanne, wawili akiwa ameshikilia chuma, nayo ikiwa upande wa kulia na upande wa kushoto upande wa kati akiwa ameninginizwa kwenye mkanda huku wengine nyuma na mbele wamevalia koti za rangi nyeupe, wakimsindikiza.

Ndani ya chumba pakiwa picha ya mbele ikiwa na mwanamke anaye mkondolea macho anayeketi mkono wake wa kiume. Nao upande wa nyuma ni watu pakiwa ni watu waliovalia nguo ya rangi nyeupe wakiwa na glavu nyeupe na barakoa nyekundu huku wapanguza masahani.

Katika nchi kavu kunaonekana ngamia mmoja aliyelala kana kwamba kukosa maji akiwa ameikunja miguu yake ya mbele na nyuma akairusha kama kutapakaa huku mgongoni akiwa amebeba kidude cha kiti kikiwa na mandhari ya nyuma ya vumbi.

Ndani ya hospitali ya macho pakiwa na mhudumu aliyeketi mbele ya mashine akiwa amevalia barakoa ya samawati puani na upande mwingine pakiwa ni mgonjwa anayeangazia macho yake ndani ya mashine kutathmini shida.

Mafuriko ya maji katika barasite kubwa upande wa mbele tukiona tuktuk inayokuja na gari ya aina ya nissan na mbali tukiona ukuta mrefu naye chini yake pakiwa na maua na miti iliyopandwa na tuktuk ikielekea upande wa mbele.

Katika baraste ya kitongoji duni, upande wa nyuma tunapoona mandhari ya mawingu yaliyo meupe pepepe, na anga iliyo ya samawati, twaona watu wawili waliosimama mweupe na mweusi karibu na chumba kilicho andikwa "choo", kisha mwanga kupiga nyaya za stima, naye kuona kivuli chake kwa miguu yao.

Ndani ya zahanati, pakiwa na wanawake wawili, mmoja aliyevalia sare ya rangi ya bluu na barakoa mdomoni, na mwingine aliyeketi kwenye kiti cheusi huku amevalia barakoa ya samawati ameshika kitoto mkononi, tayari kujitayarisha kupewa chanjo katika mguu wake.

Ndani ya chumba cha uzalishaji, pakiwa paonekana mwanamke mmoja, anayeangalia ndani ya kisanduku kimoja kilicho na mtoto mchanga, cha kumsaidia ili kuweza kukua. Huku upande wa nyuma, pakiwa na mashine nyingine iliyo na mtoto vile vile.

Katika mandhari ya nyuma inaonyesha nchi kavu yenye mawe na miamba. Upande wa mbele paonekana mwanamke na mtoto huku akiwa ameshikilia vibuyu vya rangi ya manjano naye ndani ya shimo mwanamke mwingine aliyekishikilia kibuyu akichota,

Katika baraste moja, mwanamume mmoja aonekana kusukuma troli huku akiwa amekanyaga mguu tupu chini penye maji yaliyofurika kwenye barabara na upande wa mbele ya sehemu ya kulia pakiwa ni ambulensi inao kuja upande mwingine pakiwa magari yamepiga foleni.

Katika safu iliyopangwa vichupa vya madawa, ikiwa sehemu ya chini ni picha zilizowekwa kwenye fremu. Mojawapo ikiwa na mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni, kisha nyingine mwanaume aliyeinua mkono na kupiga makofi, juu kwenye safu pakiwa na vichupa vya asali, upande mwingine ikiwa ni vichupa vya miti shamba.

Juu ya meza iliyo ya rangi ya hudhurungi ya kahawa pakiwa na kichupa kimoja kilicho andikwa bak bandika cha maneno makubwa nayo kibandiko jeupe kutoka nyuma ikiwa ni kasha nayo upande wa nyuma kuta wa krimu.

Katika maandhari ya ngavu ya nyuma, kunaonekana kichupa kidogo chenye kibandiko kilicho na maneno Kati " Nature's bounty " na rangi ya juu na chini kwenye maandiko yakiwa ni dhahabu yakiwa na maneno makubwa " Iron 65mg " kisha upande wa juu pakiwa na kifuniko kijani.

Kasa zilizopangwa katika njia ya msari zikiwa ni za rangi ya zambarau nyekundu na manjano kisha juu yao moja pakiwa ni kichupa kimoja kidogo chenye kifuniko cha rangi nyekundu na kibandiko cha rangi ya zambarau.

Mtoto mdogo aliyeshikilwa na watu waliovalia glavu wawili, mkono mmoja ukishika bega na kichwa na mwingine ukishika mkono na kuunyosha kwenye mabega na kumchoma sindano kwenye bega.

Kasha ndogo ya dawa iliyo na rangi nyeupe na pande ya mraba ya rangi ya samawati yenye maandishi mengi katika pembe ya samawati nalo jina Azomax 500 likaandikwa upande wa rangi ya nyeupe chini penye sakafu pakiwa na tembe tatu zimelala.

Ndani ya chumba cha mazoezi palipo na mwanamke moja ambaye anafunza akiwa na baji katika kifua chake huku anamsaidia kunyoosha mwingine mkono kupitia dude moja la aina ya mviringo upande wa nyuma ukiwa ni kabati na vipangilio vyake.

Katika mandhari ya nyuma hafifu, iliyo na rangi zilizokolea kiafrika mbele penye meza twaona kichupa kidogo kimewekwa kilicho na kifuniko cha bluu na kibandiko cha nyeupe na bluu, kilicho na maandishi. Upande mwingine pakiwa ni tembe na au sindano ikiwa imewekwa kwa njia ya mlazo.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo angavu, twaona chupa moja iliyo na kibandiko kilicho na rangi iliyo ya nyeupe na upande wa juu pakiwa na kifuniko chake cha rangi ya maroon , nayo ndani iliyoandikwa maandishi polio vaccine , ikaekwa nembo katika upande wa kati.

Katika mandhari ya angavu ya nyumba kichupa kimoja chaekelea chini huku tembe zimemwagwa katika meza chenyewe kilicho na rangi ya samawati na maneno makubwa vitamin d 1000 iu .

Kunaonekana picha ya wanawake waliosimama na kuvalia matishati ya rangi nyeupe na glavu nyeupe mkononi, mwanamke mmoja aliyeketi na kilemba cha rangi ya samawati na nyeupe kwenye kichwa chake huku akiwa anaingiza paipu katika sikio lake.

Katika maonyesho, twaona mtu mmoja aliyevalia suti ya rangi ya buluu na shati ya rangi ya samawati iliyokolea. Ainama na kijiti, huku akiangalia kichoo kilichotengenezwa. Mbele kikiwa na mwanya mkubwa unaotolea maji.

Ndani ya griti kunaonekana mwanaume mmoja askari aliyenawa kutoka kwa maji yanatoka kwa bomba ya tanki iliyoinuliwa ya bluu na kifunuko cha maruni huku kitengo kingine kikiwa na kitu kama besheni na upande wa chini ndoo ya kusanya maji.

Katika madhari angavu ya nyuma, yaonekana kichupa kimoja cha rangi ya kijani, nayo kifuniko cha rangi ya kijani huku kukiwa na kibandiko kilichoandikwa maneno "D3, 1000IU, short term therapy for vitamin D deficiencies, " upande wa juu ukiwa na neno " nature's bounty .

Nchi tambarare. Iliyo na barabara moja kuu iliyopinda kwanzia upande wa kushoto kuelekea kati kupindia kwenda upande wa kulia. Mandhari ya nyuma yakiwa ni ya rangi ya bluu. Upande wa mbali yakiwa ni mafuriko ya maji katika vichaka.

Nchi ya nyasi nyingi iliyokauka nao mwanga unaotoka mkubwa wa moto unaoichoma nyasi na kupulizwa na upepo na watu wawili wasimama kupigana na moto waliovalia nguo na jaketi nzito za manjano.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia ya rangi ya zambarau, na barakoa ya samawati, amefunua shati katika bega moja, huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia mkono wake wa bega wa kulia, na sindano ikiwa yamchoma kwenye bega.

Katika manthari angafu ya nyumba tunaona kichupa cha rangi iliyo angafu ikiwa na kifuniko cha rangi manjano na kibandiko kilicho na rangi ya samawati na manjano na kijani na maneno yake yaliyoandikwa ndani ya vibandiko ikiwa nature made iron18mg .

Mbele ya huduma ya umma kunaonekana watoto wawili wanaonawa kwenye tanki moja ndogo ya maji iliyo na bomba, nayo upande wa mbele tuaona kanda na upande mwingine milango na madirisha iliofekwa na griti.

Ndani ya hospitali paonekana mwanamke mmoja aliyevalia sare ya rangi ya samawati akiwa na beige katika upande wa kifua chake, huku ameweka stetoskopu kwenye sikio lake akipima mtoto aliyeweka ndani ya kijisanduku kidogo kama kitanda, akiwa amevalishwa pampers .

Nyuma ya mandhari ya rangi ya nyeusi na nyeupe. Mikono miwili yanyooshwa, mkono mmoja ulio wa kulia ukishikilia kichupa kidogo, kilicho cha rangi nyeupe na kibandiko kilicho andikwa maneno, " Multrimbin ", huku mkono wa kushoto umenyoshwa kupokea tembe.

Katika mandhari ya mafuriko, chumba cha mabati kilicho na sehemu ya kuinuka kama ngazi, mafuriko yakiwemo, mtu mmoja aliyevalia shati fupi na suruali ndefu nyeusi, akiwa anapita katika mafuriko na mwingine anapita kutoka upande mwingine akiishikilia miti.

Wanawake wawili. Mmoja aliyening'iniza kanga kutoka begani mwake, na mwingine aliye valia barakoa ana kipasa sauti kwenye mikono yake, akiwa katika kitongoji duni kilicho na ukuta uliobambuka. Upande wa nyuma tukiona milingoti ya stima.

Ndani ya chumba cha daktari wa meno huku aliye upande wa kushoto mwanaume aliyevalia glavu ya rangi ya samawati na tishati fupi ya bluu akiwa amenyosha kidole mdomoni mwa mgonjwa aliyeegemezwa kafunikwa na kitambaa cha samawati na mwingine nyuma akiinyosha mashine karibu na mdomo.

Katika maegezo ya vibuyu vya rangi ya bluu na rangi nyekundu, yaonekana tenki ya rangi nyeusi nao watu wawili walio valia maski na glavu kwenye mikono yao, huku wamevalia aproni ya rangi manjano, wafunua na kumwaga kama kemikali ndani ya tenki.

Ndani ya zahanati, pakiwa na mtu mmoja aliyejifunga mwanga katika kipaji cha uso wake. Mkono wake wa kuume akiwa ameshikilia kifaa, mwingine aliyelala kwenye kiti na kuegemeza kichwa chake nyuma na kufungua mdomo, huku, tayari kupokea matibabu.

Juu ya meza ya mbao, inaonekana kasha mbili. Moja iliyo katika hali halisi, ingine iliyo hafifu na vichupa viwili vya dawa vyenye vifuniko vya rangi ya samawati na vibandiko vyeupe na samawati. Kati yao pakiwa sindano iliyowekwa kwa njia ya mlango.

Penye ukuta mbele pakiwa na sakafuiliyovunjika vigae vilivyoochakaa kichupa kidogo kama kibuyu kina dawa iliyojaa na kilicho na kifuniko cha rangi nyekundu nayo imeandikwa katika kibandiko dawa safi epilepsy medicine .

Mtu mmoja, aliye na vichupa viwili mkononi mwake, vikiwa ni vya rangi nyeupe na kimoja cha rangi nyeupe na kibandiko cha rangi ya buluu, nacho kwenye upande wa chini rangi ya nyeupe. Huku akiwa amevalia aproni ya rangi nyeupe na fulana ya rangi nyeusi.

Wingu kubwa la moshi linaonekana upande wa nyuma lililo jeusi sana nalo gari laonekana na watu halaiki kubwa waonekana kwenda katika wingu hilo, upande wa nyuma ukiwa ni kwenye uwanja mbele kizigi kikubwa mlingoti wa sitima nayo moshi, moto unaotoka chini yake.

Mandhari ,ya ajali, palipo na magari mawili, moja liliogongwa upande wa mbele na vioo vyake kuvunjika vigae vigae, kisha gari jingine jeupe, iliyo na umbo la mviringo, maneno makubwa kuandikwa Danger Petroleum na halaiki ya watu kusimama kama kumaka.

Katika mandhari ya angavu ya nyumba iliyo na rangi nyingi, mbele twaona kichupa kidogo kilicho na kibadiko chai, nyeupe na buluu kilioandikwa maneno single dose Measles, Mumps, Rubella virus vaccine . Kisha upande wa chini kukiwa na sindano iliyoko kwa njia ya mlango.

Foleni ya wanawake, mmoja aliyebeba kitoto katika upande huku amefunga na kanga mgongoni pakiwa na kibuyu cha rangi ya manjano. Mbele mandhari yakiwa ni hafifu, wanawake wengine wanaotembea kwa foleni wakiwa wamebeba vibuyu mgongoni.

Kwenye sakafu nyekundu. Mkeka wa rangi ya kahawa iliyokolea ikalazwa. Na mwanamke mjamzito akalazwa kwenye sakafu. Upande wa chini ukiwa umefunikwa na kanga. Upande wa juu ikiwa matiti yaonekana makubwa. Akiwa amevalia fulana ya rangi ya maruuni. Huku mkunga akimpapasapapasa kwenye tumbo lake.

Akiwa amefunikwa kitambaa cha rangi ya samawati, mgonjwa ameinama akiwa amevalia miwani, naye muuguzi amesimama akiwa amevalia glavu za rangi ya zambarau, na kifaa mkononi mwake huku akinyoosha kuingia kwa mdomo wa mgonjwa.

Katika sakafu iliyo na zulia ya rangi ya maroon pana kichupa kidogo kilicho na kibandiko cha rangi ya kijani, kilichoandikwa Ngiri Sugu naye upande wa juu kikiwa na kifuniko cha rangi ya nyeupe, upande wa nyuma pakiwa na kioo.

Ndani ya zahanati palipo na watu wawili, mwanamke mmoja aliyesimama na kukiangalia kitoto kichanga kilocholazwa juu ya kitanda kilichotandikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijani. Kisha mwanaume mmoja aliyevalia sare ya buluu akainama pia kukinywesha.

Mtu mmoja, aonekana aliyevalia aproni ya rangi ya manjano. Akiwa amebeba kisanduku cha rangi ya samawati kilichokazwa na mkanda kutoka kwenye bega lake. Akivuka kwenye mafuriko ya maji, nchi tambarare mbali panapoonekana msitu.

Ndani ya chumba cha huduma pakiwa na muuguzi anayeshima mgonjwa aliyeketi katika machela huku amenyoosha mkono wake wa kulia , muuguzi akiwa amevalia koti lake mrefu la maabara ya rangi nyeupe huku akiwa na beji katika kofia chake.

Ndani ya chumba cha mhudumu, tunaona mhudumu mmoja daktari wa meno amevalia koti ya rangi nyeupe, nayo barakoa ya rangi ya hudhurungi, huku kwenye kipaji cha uso wake akiwa na mwanga anaomulika mdomoni kwa yule ambaye anaugua meno, aliyevalia barakoa katika kidevu chake.

Mwanamke aliyevalia kanzu ya rangi ya kijani, iliyo na mikono nyeupe fupi. Huku akiwa na kilemba cha rangi ya zambara. Hainama kwenye bomba la maji linalotoa maji safi. Huku limepigwa simiti upande wa mwisho ukiwa ni changarau.

Katika tanki ya rangi nyeusi na tanki ingine ndogo iliyowekelewa kwenye meza kidogo cha kusimamia chenye miguu mitatu waonekana watu wawili kunawa mkono mmoja aliyevalia barakoa ya rangi samawati mwingine kavalia barakoa ya kijani huku anamnawisha kwenye bomba.

Inaonekana watu wawili, waliovalia rangi ya nyeupe, mmoja akiwa amevalia glavu za rangi ya zambarau na miwani iliyo angavu katika macho yake. Nyuma pakiwa na ukuta mweupe, kisha mbele pakiwa na tarakilishi inaonekana kunyoshea vidole kamera.

Katika zahanati upandwe wa kando, ambapo wanawake wameketi mmoja mbele zaidi akiwa ameshika mtoto mkononi naye muuguzi aliyevalia sare ya samawati akiwa na sindano katika mkono wake wa kuume na Pamper katika mkono wa kushoto tayari kumdunga mtoto.

Ndani ya chumba chenye uhafifu wa giza , pakiwa sakafu ya simiti nacho kichupa chaonekana kilichowakiwa mwanga mkali ikiwa na kibandiko cha rangi ya kijani nayo majin a ya herufi HJN yaonekana kifuniko kikiwa na nembo.

Ndani ya chumba cha muuguzi wa meno, anaonekana mtu aliyelazwa katika kiti huku akiegemezwa kwenda nyuma, akiwa amevalishwa aproni nyeupe, mkononi pakiwa daktari amevalia glavu ya samawati, naye akavalia maski nyeusi na miwani ,naye tishati ya rangi nyeusi.

Ndani ya zahanati palipo na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda, huku upande wa kifua ukiwa umeinuka. Akiwa amevalia miwani ya rangi ya maroon hafifu. Naye, daktari aliyevalia sare yake ya buluu na barakoa ya samawati akimwangalia mgonjwa.

Ndani ya chumba , upande wa kushoto panaonekana bango moja kubwa lililo na maandishi yanayoonekana kwa uhafifu katika kona ya juu pakiwa na runinga iliyowashwa na mtu mmoja aliyena nywele ndefu kisha kavalia kitambaa cheupe upande wa chini pakiwa na maandishi yenye nembo ya nyumba.

Ndani ya zahanati palipo na mwanamke mmoja aliyemketi kwenye kiti cha kuegemezwa. Mkononi mwake amebeba kitoto kilichotoka kuzaliwa huku katika kifua chake amefunikwa na kitambaa kama nguo la kuzalishwa, upande mwingine pakiwa na mashine kwenye hospitali.

Katika mandhari angavu ya nyuma, tunaona kichupa cheupe kilicho na kifuniko chekundu, nacho kibandiko kilichoandikwa Iron Chelate upande wa chini ukiwa na rangi hafifu ya kahawa.

Katika nchi kavu, iliyo na sakafu iliyopasuka pasuka kwa joto jingi, upande wa nyuma pakiwa ni nyumba za manyatta, paonekana mbele wanawake wawili, mmoja aliyeketi katika kiti cha rangi ya manjano ya plastiki na mwingine aliyevalia barakoa ya samawati na kofia ya kijani na koti nyeupe akitoa kitu kwenye kisanduku chake na kukieka tayari kwa ajili ya cha.

Katika halaiki ya watu, waliosimama, mmoja akiwa ameshika shafu. Naye wengine wakiwa wanalegesha mashine katika sikio lake, huku amevalia shati za nguo nyeupe na glavu nyeupe. Naye aliyewekewa mashine akiwa amevalia nguo ya blue .

Halaiki ya watu iliyosimama mbele ya kitanda cha mmama mmoja kwenye wadi aliyeshika kitoto mkononi mwake huku akifunika na kitambaa cha rangi ya kijani na migoro mweusi huku wengine wakiwa wanamwongelesha aliyevalia kazu ya rangi ya manjano.

Katika shamba kubwa liloopandwa mboga katika ya mistari, paonekana mkulima mmoja aliye na pumpu mgongoni mwake na kanda zilizoka kupitia kwa makwapa akiwa amevalia fulana ya rangi ya kijivu na kaptura nyekundu, huku mkono wa kushoto ameshikilia paipu, akinyosha na kufukizia dawa mboga.

Ndani ya chumba cha uzalishaji wakiwa wanawake wawili moja aliyevalia zare ya chumba ya uzalishaji, nawmwingine aliyeshikilia mtoto mkononi mwake, huku nyuma pakiwa na mandhari hafifu ya nyuma yasio onekana na machine .

Ndani ya zahanati, palipo na mwanamke mmoja aliyevalia sare ya rangi ya bluu na kofia ya rangi ya bluu na hiyo barakoa mdomoni ya rangi ya samawati, anainamisha uso wake na macho kumtazama mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda kilicho egemezwa kwenda nyuma, aliyevalia kitambaa katika kifuani mwake, cha rangi ya samawati.

Mtu mmoja aonekana aliyevalia kanzu ya rangi nyeupa. Nayo mashine mdomoni mwake. Huku upande wa nyuma mgonga akiwa na pumpu. Anaipuliza dawa akiwa amevalia glavu ya rangi ya kijani. Kwenye kuta za nyumba yaliyo na mawe ya rangi ya nyekundu.

Katika soko la manguo, kukiwa na rundu la nguo upande wa kulia na upande wa kushoto. Nayo watu wawili waonekana waliovalia nguo nyeupe, na kushika mashine mkononi, na glavu midomoni, huku waonekana kama kupuliza dawa kwenye soko.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati fupi ya rangi ya kijivu ikiwa na nembo katika kifua chake; anasimama na vidude mkononi mwake huku amevalia suruali ya rangi nyeusi. Upande wa nyuma ukiwa ni dirisha lililofunguliwa naye upande mwingine ikiwa ni ukuta.

Penye meza iliyotandikwa zulia ya rangi ya samawati, paonekana sindano zilizoandikwa na kuwekewa kibandiko cha rangi ya manjano, na vichupa viwili vya dawa, vilivyo andikwa, " measles , rubella vaccine " upande mwingine pakiwa na vichupa vilivyopangwa vya vifuniko tofauti.

Chungu cha kupikia cha udongo, kilicho upande wa chini kimechorwa mistari ya mviringo, nayo upande wa chini ukiwa ni mweusi, wa juu ukiwa ni rangi ya udhurungi, ndani pakivuka moshi unaoelekea kwenda juu, kando kando pakiwa na vifaa vingine.

Katika anga peupe palipo na halaiki ya watu mbele penye nyumba wenye ukuta mweupe pakiwa na vibuyu vya rangi ya manjano n ameupe vikiwa vimepangwa karibu na bomba la maji kisha dirisha ya rangi ya bluu iliyofunguliwa na mwanaume mmoja wa rangi nyeupe kwenye sura yake na mwingine mweusi aliyevalia koti nyeusi akimnyoshea mkono.

Mtu mmoja aliye na mwanga katika kipaji cha uso wake, akiwa amevalia barakoa katika kidevu chake, na mkononi akiwa na saa katika mkono wa kiume, amevalia koti ya rangi jeupe na wengine pia nyuma yake, mkononi akiwa ameshika kifaa mbele yake pakiwa na kibuyu kilicho na rangi ya zambarau ndani yake.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na miwani naye anayo aproni ya rangi ya manjano na sare nyeupe na mkono mfupi, akiwa ameshika sindano katika mkono wake wa kulia, akimchoma mtoto aliyeshikwa mkononi na mwanamke mwingine, aliyevalia barakoa.

Katika huduma ya jamii, palipo na viti vya rangi nyekundu na meza iliyotandikwa pazia la rangi nyekundu, wakiwa na kisanduku juu ya meza, na vijikaratasi, naye muuguzi anayeketi upande wa kushoto, huku wakiangalia anayodumu, upande wa nyuma ikiwa imeandikwa maneno, kaa chonjo.

Ndani ya hospitali, penye mashine, pakiwa na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda upande wa kushoto nao madaktari upande wa kulia. Mmoja aliyevalia glavu nyeupe afinya mashine inayoelekeza paipu, zake kuelekea kwa mgonjwa, inayofinywa na mwingine aliyevalia barakoa na kofia ya rangi ya samawati.

Ndani ya hospitali, wakiwa ni wahudumu waliomlaza mgonjwa katika hali ya chali, huku wakiangaza katika mdomo wake, nao wamevalia vifaa katika mikono yao, tayari kumuhudumia mgonjwa kumtoa meno.

Ndani ya hospitali karibu na dari ilio na vigae vya rangi nyeupe na mwanga unaotoka kwenye sehemu za vigae upande wa chini pakiwa ni vitanda walipolazwa wagonjwa kwenye wodi huku kutoka juu wakinigiziwa chupa za kuekewa maji.

Inaonekana halaiki kubwa ya watu iliyovalia sare zao za rangi yaa kijani na koti fupi ya rangi ya samawati iliyofifia wakiwa wameshika rununu kwenye mikono zao kana kwamba wanasherehekea.

Halaika ya watu huku wanawake watatu waliovalia sare ya rangi nyeupe na glovu nyeupe mkononi wa mbele kabisa akiwa na stetoscope akiwa anamwekea kwenye sikio akipima mwanamke mmoja aliyeketi na kilemba kichwani huku upande wa hema ikiwa ni rangi ya bluu.

Chupa zilizopangwa zikiwa na vifuniko vya rangi tofauti ikiwemo samawati, nyeupe. Nayo upande wa nyuma ukiwa ni nyumba iliyotengenezwa ukuta zilizo za mbao, ngine ikining'inizwa kutoka kwenye paa nazo kamba na vigoda na vitu vilivyotengenezwa kutoka kwa samani.

Ndani ya zahanati, katika chumba cha watoto, wanaonekana wahudumu wawili waliovalia aproni ya rangi ya samawati na baji katika vifua vyao na glovu nyeupe, huku wakiangalia mashine zinazohifadhi watoto wachanga.

Penye meza palipo na zulia nyeusi nzo pande mwingine pakiwa na pazia panazo chupa kidogo kilicho na bandiko la rangi ya manjano na kijani upande wa juu ikiwa imeandikwa Prucan Capsule .

Moshi unaotifuta kutoka sehemu, nayo gari lililo aina ya mviringo lilioandikwa "Danger Petroleum", likiwa kuonekana kama kuanguka nayo pipe moja kubwa ya kutolea mvuto wa maji ya kuzima moto, ilinyoshwa mbele yake, na wananchi waliosimama kwa hamaki wakitazama.

Mpangilio wa chupa zilizo upande wa mbele ya kwanza ikiwa kibandiko Nzegambu, kunao Deja, Leoki zote zikiwa ni chupa zilizo nyeupe na vibandiko vya rangi tofauti ikiwa ni kijani ikifuatiwa na samaki.

Watu wawili wanaosafisha barabara, huku wamevalia ovaroli ya rangi nyeusi ikiwa na michoro ya manjano hafifu wakiwa wameshika vifaa mikononi mwao, wakivuta taka kutoka kwenye mimea, upande wa mbali pakionekana manyumba na barabara, karibu na shamba.

Ndani ya kitongoji duni, mahali makusanyiko ya watu yalipo sehemu ikionyesha maporomoko ya nyumba, na sehemu nyingine mabati yaliyopangwa kana kwamba ya nyumba kuchomeka, huku sehemu zingine watu wakiwa wamesimama wakisanya vifaa.

Ndani ya darasa moja, kwaonekana mwalimu aliyevalia kishati nyeupe na suruali ndefu nyeusi amesimama kisha kwenye madawati wanafunzi waliovalia sari ya shule yenye kijio na makaratasi yaliyo meupe mikononi mwao.

Katika kibanda cha huduma chini ya hema, watu wameketi huku wamevalia barakoa katika midomo yao, na mbele kabisa mwanaume aliyevalia barakoa na ovarali ya buluu, amemdunga sindano mwanamke aliyevalia barakoa na kuvuruta nguo katika bega lake, na mwanaume kuvuta sindano mkononi mwake.

Wanawake walioketi kwa circle , huku mwanamke mmoja yasimama akiwa amevalia aproni ya rangi nyeupe, naye shati fupi ya rangi nyeupe, na suruali mrefu ya rangi nyeusi, na hao wengine walioketi wamevalia kanga za rangi nyekundu.

Katika maandhari angavu ya nyuma ya kijivu, waonekana kasha moja iliyo nyeupe. Upande moja wa kushoto kukiwa wa sambarau nayo imeandikwa maneno makubwa upande wa Kati katika maandhari nyeupe " Measles, Mumps ,Rubella vaccine live ". Upande wa chini pakiwemo sindano na kichupa cha dawa.

Katika mandhari hafifu ya nyuma kisha palipo na sakafu ya rangi ya samawati iliyo hafifu, vichupa vimepangwa vikiwa vya rangi nyeupe kisha upande wa mbele kabisa kukiwa na kichupa kimoja kilichoandikwa kwa maandishi makubwa pills for sex .

Mwanamke aliyevalia rinda la rangi ya waridi na katika mkono wake anacho kichupa chenye kibandiko kilicho na dawa kilichoandikwa Abdella Abdul Covid Cure 1 naye mkono wake ukavalishwa pete.

Picha hafifu ya wanawake watatu, mmoja aliyevalia kilemba chekundu, mwengine vilemba vyeusi, huku amebeba kitambaa mkononi kilicho cheupe na upande wa nyuma ukiwa ni hafifu ,mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi.

Katika mandhari angavu ya nyumba tunaona kasha moja iliyo na rangi ya manjano upande wa juu kisha chini kunayo rangi ya kijivu na maneno makubwa kaandikwa upande wa kati katika rangi ya zambarau yellow fever vaccine. Kisha upande mwingine ukawa na vichupa vidogo vyenye vibandiko vya rangi ya manjano.

Katika mandhari ya nyuma yenye vitambaa, penye meza iliyo na rangi nyeusi, tunaona kichupa kidogo chenye kibandiko; Prucan Capsules naye chini kwenye meza karibu na kichupa tembe za rangi nyekundu, ikiwa ni chupa ya kifuniko cheupe.

Katika anga, lililo la samawati na mawingu nyeupe. Paonekana kikao cha watu, walioketi sako kwa bako, huku mmoja wao aliyevalia kanzu, amesimama na kifaa mkononi akiendelea kuwahutubu..,

Ndani ya chumba kimoja, wanaume wawili wanaonekana mmoja akiwa amevalia barakoa mdomoni, akiwa amevalia fulana ya rangi ya zambarau na madoa ya kijivu. Huku amelazwa kwenye machela. Mwingine aliyevalia koti ya maabara akiwa anaunyosha mguu wake katika machela.

Katika mandhari ya kijivu hafifu twaona nyumba zilizo katika nchi tambarare na mafuriko kaigharamia nyumba huku upande wa nyuma pakiwa na mtoto na mwanaume mkubwa kuvuka upande mwingine pakiwa ni mifugo ilio jikinga.

Ni bango kubwa lililo na rangi ya zambarao na nyekundu ikiwa na maneno juu yake Kenya HIV and AIDs Business council we talk protection kisha nembo ya ukimwi kupitishwa kati yake na watu wengi ndani ya nembo.

Halaiki ya watu huonekana kuketi. Naye mwanamke mmoja aliyeketi mbele kabisa akiwa ameshikwa katika kichwa chake. Na mwanamume mwingine aliye na saa katika mkono wake akipitisha kijana katika nywele zake. Akimwangalia kutoka ndani ya miwani.

Kuna mwanamke mmoja muuguzi aliye na sare ya rangi ya bluu na ameshika mtoto mchanga mkononi huku akimueka kwenye kitanda kilichotandikwa na vitambaa vya rangi nyeupe karibu na ukuta mwangavu na pipa la taka la rangi manjano.

Mwanaume aliyevalia ovaroli nyeupe na glavu kijani mikononi mwake na kisha kwenye mgongo wake akiwa na pampu. Anaonekana akipuliza dawa chini ya meza kisha upande mwingine vile vile mwanaume aliyevalia ovaroli na glavu za manjano katika mikononi mwake.

Watu watano waonekana wamevalia ovaroli za rangi nyeupe huku wawili wakiwa na bumbu mgongoni mwao na wengine wamevalia wakiwa wanavuruta mwili kuingia ndani ya gari aina ya Pick up uliofunikwa na vitambaa vyeupe.

Katika mandhari ya nyuma mekundu kunaonekana tembe zilizo za rangi nyekundu kisha upande mwingine tembe za rangi ya udhurungi ya kipande chao nayo kipima joto kilicho katikati yao.

Ni kasha iliyoandikwa maneno artemether and lumefantrine tablets limefin kisha chini yake pakiwa na tembe sita upande mmoja na inapogeuzwa upande mwengine wenye maandishi na rangi nyekundu na mstari wa samawati upande.

Ndani ya hospitali moja. Akiwa na wanawake wawili. Mmoja aliyevalia sare yake ya kijivu na mwingine aliyeketi katika kiti kama mashine. Huku anamwangalia daktari wake aliyemnyoshea mkono na kunakili maneno kakai.

Inaonekana mkona kama muuguzi aliyevalia kronometa katika mkono wake wa kushoto ulioshika pamba naye mkono wa kulia ukiwa na sindano iliyofinywa kati ya kidole cha shahada na ngumba naye anayedungwa amevalia barakoa katika mdomo wake.

Ni hospitali, pakiwe na mashine moja kubwa, ya rangi nyeupe, na kijani, ilio kama kiti, naye mhudumu mmoja aliyevalia sare ya samawati, na barakoa kwenye mdomo wake, aonekana kumwaga maji katika mashine ile.

Katika mazingira ya nyuma angafu kunao mwanga mkubwa unaotoka katika sehemu ya katikati ya picha tunaonekana jeshi kubwa la zinge linalofamia mimea nalo upande wa kichaka kimoja palipokama matawi yaliyoliwa nupande mwingine pakiwa na majani.

Katika anga la bluu na mawingu meupe tunaona katika mto watu wakivuka na mashua ndogo huku wamevalia nguo nyekundu nayo upande mwingine pakiwa na mimea na migomba ya ndizi kuonekana kwa umbali.

Ndani ya zahanati mwanamke mmoja aliyevalia blausi ya kijani ya ketian amevalia barakoa mdomoni mwake kisha mwingine aliyevalia aproni ya buluu na ving'ora vieupe shati nyeupe na barakoa kwenye mdomo wake huku mkono wa kulia umeshika sindano na wa kushoto pamba kumdunga katika bega lake.

Uso wa mtu aliyefungua mdomo, naye upande mwingine pakiwa na mkono wa kulia ulioshika kifaa huku umevalishwa glavu ya bluu, kilichoenezwa kwenye mdomo kikaangaziwa katika meno. Upande mwingine akiwa ni mkono wa kulia, uliovalia glavu na kushika mapua.

Juu ya meza yenye rangi ya kahawa inaonekana kasha kubwa nyeupe iliyofunguliwa, ndani yake vikiwa vichupa vidogo. Kisha upande mwingine wa kasha ikiwa imeandikwa maneno makubwa kwa rangi ya kijani Vaccin amaril stabiliser . Kisha upande wa chini pakiwa na vijikaratasi na vichupa juu yao.

Ndani ya chumba chenye rangi nyeupe na kabati kilochoshikanishwa kwa ukuta jeupe, paonekana mwanamke mmoja aliyelazwa kwa kitanda huku amejifunika na kanga nyeusi na nyekundu na mwanamme mmoja ameinua mguu wake wa kulia.

Juu ya meza kuonekena chupa aina nyingi za dawa mbele kabisa ikiwa ni chupa ya rangi ya nyeupe iliona kibandiko kilichoandikwa maneno Nordic naturals vitamin D3 wakiwa upande wake wa kushoto ikiwa ni chupa ilio ya rangi ya udhurungi iliyoandikwa maneno vitamin D3 kisha kabisa mkono wa kulia Kirkland D3 .

Ndani ya chumba cha daktari wa meno, anaonekana amevalia koti la mabara jeupe, anayo mashine mbele ya macho yake na mkono wake wa kulia ukiwa umeshika kitu katika jicho la mgonjwa wake, aliyenyoa denge na kuketi upande wa mkaba.

Mikono ya mtu aliyevalia vulana nyeusi, kisha mkono wake wa kulia ameshika ngari. Mkono wa kushoto akiwa ameshika kichupa jeupe, meza iliyotandikwa na kitambaa cha waridi, kisha katika mapaja yake akiwa ameekelea funguo.

Mtu huonekana aliyekuwa na bumbu mgongoni ya rangi ya kijani huku wanarashia maua kemikali. Amevalia ovaroli moja mrefu nyeupe naye katika mstari wa mmea upande wa nyuma, ukiwa ni nyumba na mazingira yake.

Katika mandari ya nyuma yaliyo na rangi ya samawati vichupa vinne vyaonekana vilivyo na vibandiko tofauti kwanza ikiwa na maneno New Chapter Fermented vitamin D3 ya pili ikiwa ya rangi ya sambarau na kibandiko life extension bone restore ya tatu Hum here comes the sun na ya nne ikiwa vitamin D3 megafood .

Katika zahanati ya watoto, wanaonekana wawili mmoja akiwa upande wa kushoto huku anashughulika katika vifaa vilivyo ndani ya boxi. Mwingine akiwa amevalia blausi iliyo ya rangi nyeupe na suruali ndefu iliyo ya rangi ya zambarau. Ameinama katika kitanda cha mtoto akimhudumia mtoto.

Katika maporomoko ya maghorofa inaonekana wajenzi watatu na watu wengine wanaosaidia waliovalia sare ya ovarali ya bluu na kofia za kuzuia mawe za rangi nyeupe na glavu ya rangi ya manjano.

Katika chanjo, wanawake wanaonekana akiwa mmoja ameketi aliyeweka pambo masikioni pake, kaunyosha mkono wake kumshika kitoto chake naye daktari aliyevalia aproni nyeupe na blausi nyeupe ainama na sindano katika mkono wake wa kulia kukidunga kitoto.

Katika mandhari angavu ya samawati ya nyuma, paonekana sindano iliyoekwa kwa njia ya mlazo na kichupa kilichosimamishwa chenye ufuniko kwa manjano na kibandiko kilichoandikwa measles MMR Rubella Vaccine .

Katika maandhari angavu ya nyumba, huonekana chupa moja ndogo iliyo na funiko mweusi na pande zake nyeusi kwenye miraba kisha kibandiko kilichoandikwa maneno " Vitamin D3 , 50,000 IUMN ".

Mama mmoja aliyekikumbatia kitoto chake kifuani huku amevalia dera ya rangi ya buluu na mistari ya majano. Daktari mmoja aonekana akiwa amevalia barakoa ya samawati na koti nyeupe na glovu nyeupe mkono wake ukiwa na sindano umekishika kitoto mguuni kumdunga sindano.

Ndani ya zahanati pakiwa watu wamesimama kuzingira machela nayo mwanamke mmoja aliyevalia blausi nyeupe akiwa na barakoa mdomoni mwake amezingirwa na mwanaume mmoja aliyevalia sare yake ya rangi nyekundu na mingiro meupe huku akimwangalia mgonjwa.

Katika mandhari angavu ya nyuma, linaonekana kasha lililo na rangi nyeupe na samawati na maandishi katika upande wa kasha Vitamin D3 na upande mwingine ukiwa ni rangi nyeupe na kijani na samawati chini yake kisha kando yako kichupa kidogo chenye kibandiko D3.

Mbele ya chumba waonekana wanawake wawili, na askari mmoja, huku wanawake wakiwa wamevalia barakoa midomoni mwao. Mmoja akavalia aproni nyeupe, mwingine akavalia koti ya mahabara iliyo nyeupe, huku wakiwa na mtungi wa kunawia mkono.

Ndani ya gari palipo na mandhari ya nyuma mekundu kwenye dari palipo na taa za kuwaka kumulika mwanga, na kitanda kama machela kilicho chini kati ya sakafu, naye upande wa ukuta kukiwa na vijisanduku vya kuwekwa madawa.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo na anga ya samawati na mawingu meupe mlingoti mmoja waonekana wenye kibao kilichoandikwa dokta chikonko kumvutia mpenzi biashara na nyota na kadhalika kisha nambari ya simu na nyaya za stima kupita.

Ndani ya hospitali akiwa muguzi na mashine ya kupima kisha mgonjwa kalala akiwa ameegeza kichwa kuenda nyuma, naye muuguzi aliyevalia koti jeupe, glavu nyeupe na barakoa katika mdomo wake anaondoa vitu katika mfuko ili kumpina mgonjwa.

Mwanamke mmoja, aliyevalia kofia ya samawati kichwani pake na barakoa katika kindevu chake akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi, huku amemvalisha kanga na mablanketi mzito ya samawati huku mwanamke akiwa amevalia nguo ya kijani.

Katika maandhari angavu ya nyuma yaliyo hafifu, twaona kama kasha iliyo na maandishi hafifu na rangi nyeupe na kijani. Mbele yake wakiwa na kichupa kidogo kilichoandikwa "Measles Mumps na Rubella" na kifuniko chake cha bluu.

Ndani ya chumba cha daktari wa meno wakionekana wanawake wawili waliovalia barakoa mdomoni mwao huku mtu mmoja amelazwa katika machela mdomo wake umefunguliwa na mwanga kuangazwa ndani ya mdomo naye mwanamke mwingine kuonekana kuingiza kifaa mdomoni mwake.

Halaiki ya watu iliyosimama upande wa juu wa barabara huku pande ya chini ikiwa ni mafuriko ya maji yaliyoibeba miti na kuirusha kwenye mto. Upande mwingine ikiwa ni barabara iliyoporomoka wanapoangalia na kustaaajabu.

Juu ya meza yakiwa sindanoiliyowekwa kwa njia ya mlazo na kichupa kimoja kilichowekwa kibandiko chenye maneno 1 dose, yellow fever vaccine, live na vichupa vingine vya rangi nyeupe na kimoja cha rangi ya hudhurungi kikiwa na tembe ndani.

Ndani ya ofisi wakiwa na watu walionyoshea mikono madaftari yaliyofunguliwa kisha mwanaume mmoja aliyevalia shati la kijani kaketi nao wanawake wawili waliovalia nguo nyeupe waketi wakifafanua.

Katika uwanja mkubwa sehemu ya nyuma ikiwani mandhari ya miti, nao watu watatu waonekana wamevalia Makoti meupe na wamebeba kasha mkononi zilizo nyekundu Kisha makaratasi kama vitabu vya ning'inia kutoka kwa mikono yao.

Ni maporomoko ya nyumba, ambapo wanainchi wanakimbia, wengine wameshika rununu mkononi kuchukua picha. Nayo mwingine anayofuatwa ,akiwa amevalia aproni, iliyo nguo, rangi ya manjano na upande mwingine pakiwa na gorofa zilizosimama.

Kando ya mapipa makubwa, tuaona wanaume wawili walioshika kibuyu cha rangi nyekundu. Kisha bango likaekwa kati ya kibuyu hicho cha alama ya hatari, waliovalia ovarali kubwa ya rangi ya manjano na glavu nyekundu.

Katika zahanati wanawake wawili mmoja kaiwa ameketi kwenye kitanda huku amevalia shati jeupe ameshikilia mtoto mkononi mwake, naye mwanamke mwingine aliyevalia fulana nyeusi ameshika zawadi alizomletea z akitambaa katika kitanda hicho.

Katika mandhari ya nyuma yasiyoonekana vizuri kwa hafifu tunaona vichupa vitatu vivyo vyeupe kisha kimoja kina kifuniko chekundu kilichofifia mbele tukiona kichupa kimoja cheupe kilicho na kibandiko kimeandikwa Ibuprofen.

Ndani ya hospitali kunaonekana watu watatu, wawili wakiwa wamevalia barakoa katika nyuso zao, nao wameshika vifaa vaya kutolea meno, ilhali mmoja amelazwa akia amelala katika njia ya mlalo, amepanua meno yake na vifaa vya kung'olea meno vikiingizwa kwenye mdomo.

Katika mandhari ya nyumba ulio na rangi nyeupe na yenye tembe za afifu wa rangi ya samawati waonekana sindano iliyowekwa katika njia ya mlazo na kichupa kidogo chenye kibandiko Measles Rubela, Mumps .

Mwanamke mmoja aliyechuchumaa huku amevalia koti jeupe, akiwa na sindano katika mkono wake wa kuume, mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika bega la mtoto. Naye mwanamke mwingine aliyevalia shati la bluu, na nyeusi, na nyekundu akiwa amemshika mtoto mkononi, tayari kudungwa shindano.

Katika manthari angafu ya nyuma na sakafu angafu tunaona kasha moja iliyo nyeupe iliyo na maneneo Azithromyoin tablets IP 500mg kisha chini yake pakiwa na tembe tatu.

Ndani ya chumba, wanawake wawili, mmoja aliyevalia aproni ya rangi ya blue na mwingine aliyevalia Linda. Wamefungua daftali na kuliona kwa hamaki, kisha ukuta wa nyuma, ulio wa rangi ya kahawa hafifu na nguo zilizoning'inia kutoka kwenye kuta.

Katika sakafu nyekundu, pamewekwa chupakimoja cha rangi nyeusi na kifuniko chake jeupe kisha bango kibandiko chake kikaandikwa "Balgia" na maelezo jinsi ya kuitumia dawa Ile na picha katika upande wa kushoto.

Ndani ya zahanati twaona wanawake wawili mmoja aliyeshika kifaa cha kutoa mwangalio akielekeza katika mdomo wa mgonjwa aliyelazwa naye kavalia sare ya bluu na glavu nyeupe mikononi mwake.

Katika mandhari angavu ya nyuma, twaona kasha kadhaa zilizo na rangi tofauti, moja ikiwa na rangi ya kijani, kati kisha ikiwa na rangi ya kijivu, kisha ingine samawati, kisha ingine maruni, kisha ingine ya buluu.

Katika mandhari na ngavu ya nyuma, kwaonekana kasha iliyo na maandishi ya rangi ya bluu, yameandikwa Azomax 500 Azithromycin kisha chini yake pakiwa na tembe tatu na mandhari ya ngavu ya nyuma yakiwa meupe.

Yakiwa ni madhari ya nyuma yaliyo na anga, na mawingu meupe nayo mimea yaonekana kwa mbali, watu wawili wana kaa na mwanaume na mwanamke. Mwanamume aliyevalia koti jeupe na barakoa ya samawati akiwa ameshika sindano mkononi wake wa kulia kumdunga mwanadada aliye keti katika mabega yake.

Halaiki ya watu yasimama na viti yenye mikunjo vyeupe. Kisha wamevalia kofia za rangi ya bluu na tishati ya rangi ya bluu nazo suruali ndefu za rangi ya bluu. Huku upande mwingine tukiona majengo na paa zao.

Kichupa kimoja kikubwa chenye kibandiko kilichoandikwa doctor's recipe, iron plus . Upande wa juu ukiwa na kifuniko chake cha rangi ya marooni , nayo kibandiko chake kikiwa ni upande mmoja wa rangi ya marooni , na upande mwingine wa mviringo wa rangi ya manjano.

Ndani ya zahanati kubwa kukiwa na mwanamke mmoja aliyevalia miwani na shati lenye madoa ya samawati na nyeupe; akiwa anaangalia ndani ya kisanduku kidogo kilicho na mtoto mchanga anayemvalishwa nguo nyeupe. Macho, mashini, nyumba.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo na mawingu meupe na anga la samawati kwaonekana mbele yake kibanda kidogo chenye maji ambapo mitungi mingi iliyopangwa foleni na watoto na wanawake wakichota maji kwa mitungi yao.

Ndani ya hospitali, kukiwa na mwanamke mmoja aliyevalia buibui ya rangi ya dhahabu, amejishika kitoto mkononi mwake. Na mwanamke mwingine aliyevalia sare ya rangi ya samawati na nyeupe akiwa na sindano mkononi mwake tayari kumchoma mtoto.

Katika mandhari angao ya nyuma, tunaona kikebe kimoja kilicho na kifuniko cha rangi ya waridi. Kunazo tembe zilizo na rangi ya hudhurungi. Kunao maandishi katika kibandiko kile yanayosema Vitamin D3.

Katika mandari ya nyuma ya anga ya samawati mawingu meupe meupe hafivu yaonekana mwanamke aliyechuchumaa akichota maji kutoka kwa bomba, huku ameeka mtungi wake katika karai mbili na upande wa nyuma ikiwa ni msitari ulioanikwa nguo.

Katika mandhari angavu ya nyuma, kijisanduku chaonekana kilicho na na maandishi meupe, nayo rangi kama mviringo ya buluu imeandikwa serum institute kisha maandishi makubwa upande wa kati, measles, mumps, rubella vaccine live .

Picha ya wanwake wawili wakiwa wameinama wakiwa na barakoa kwenye midomo yao, ndani ya lango, pakiwa maji yamefurika kwenye sakafu mmoja akiwa ameshika ndoo ndogo na mwengine beseni huku wakiyazoa maji.

Blonde moja lililopopita maji mengi na watu kwenye upande wa kushoto wakisimama. Ndani ya maji amekanyaga mtu mmoja aliye jifunika uso wake mzima na kitamba cheupe, Kisha mgongoni kambeba mwingine aliyevalia ovarali ya rangi ya manjano na gambuti nyeusi akivuka mti kuelekea upande mwingine.

Ngombe aliyezuiliwa na greti ya chuma huku kando yake pakiwa na mwanaume mmoja aliyevalia ovarali ya manjano na kisha barakoa katika uso wake akiwa amevalia glavu nyeusi akieka sindano katika pua la ngombe .

Katika zahanati kunaonekana mashine moja kubwa yenye jina lililoandikwa juu yake Siemens, kisha chini yake kama kitanda pakiwa mgonjwa aliyelazwa kifudifudi akiwa na mwingine anayevalia sare ya kijani anyoosha mkono wake kurudi kwenye kitanda.

Halaiki ya watu iliyosimama katika lami iliyoporomoka. Upande wa kulia ikiwa ni mafuriko. Nayo mandhari ya nyuma yakiwa ni vichaka. Kisha anga likiwa na mawingu meusi. Na upange mwingine tukiona stima uliopandishwa kwenye mlingoti.

Katika barabara kuu iliyofurika na mafuriko ya maji, naona Tuki mbili zaja upande wa kamera, kunayo pikipiki inayoelekea upande mwingine mkabala na tuki. Ikiwa moja iliyo na rangi ya waridi, nayo nyingine ikiwa na rangi ya samawati na maneni wisdom upande wa juu.

Ndani ya hospitali, wakiwa ni watu wawili, mmoja aliyelala katika kitanda cha hospitali na mwingine aliyeketi huku akijikung'ata uso wake kwenye mkono, kisha upande ya kati utaona sakafu kwenye vigae na mlango wa kijivujivu.

Mbele ya majengo, palipo na hema nje, nayo mafuriko ya maji yaliyojaa katika nchi tambarare, yenye nyumba yenye kibango Ahero County Hospital. Kisha upande mwingine madirisha yaliyofunguliwa na anga jeupe.

Kwenye mkono wa mtu mmoja aliyevalia koti nyeusi, zaonekana tembe kando ya kikebe nyeupe, na kwenye karatasi zizo za rangi ya manjano, tena ingine ikiwa ni kahawa hafifu, nayo nyingine ikiwa ni dawa ya unga unga kwa mkono wa kushoto.

Chini ya kibanda chenye paa la mabati kunaonekana watu wamepiga foleni huku wameshika vibao karibu na vifua vyao vilivyoandikwa maneo yanayosomeka kwa mbali kisha mbele kasha zenye zawadi na upande wa kulia palipo na mwanamke aliyevalia tishati ya kijani.

Mikono minne yaonekana, miwili iliyovalia glavu nyeupe kisa kufuatwa na ovaroli kubwa ya rangi ya manjano na mikono mingine imitupu iko na vidonda katika mkono wa kulia na vidonda vya nje katika mkono mwingine na mandhari ya nyuma ipo.

katika huduma ya chanjo mwanamke mmoja aliyevalia sare nyeupe na zambarau anainama na kumshika mtoto katika mabega yake. Kuna mwanadada aliyemshika mtoto kwa mapaja yake anamtuliza tayari kupokea dawa.

Ndani ya samawati pakiwa na wanawake wawili, mmoja aliyeketi akimshika mtoto mchanga, mwingine akiwa muuguzi aliyevalia koti jeupe huku mkono wake wa kulia umeshika sindano akimdunga kwenye bega mtoto mchanga.

Mandhari ya nyuma yakiwa manjano, unaonekana mkono wa mtu uliovalia glavu za samawati, kati ya kidole cha gumba na kidole shahada. Kichuppa kidogo chenye kibandiko MMR Vaccine na kati ya kidole shahada na kidole cha kati pakiwa shundano.

Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa ya samawati na koti nyeupe akiwa ameshika kitungi kilicho na kemikali ndani ya rangi ya kijani huku nyuma yake pakiwa na kasha, ndani yake mojawapo aliyefunua katika meza ikiwa hii tupu.